Sahani imo kwenye meza nyeupe. Kwenye sahani ya mabati imeandaliwa kutumia mchele, kabichi na nyama na viazi.

Lililopakwa rangi nyeupe lenye nguzo nyeupe lililo kando kando ya mti yenye matawi ya kijani kibichi. Kandokando mna miti ya minazi iliyoko merefu na matawi marefu yenye kijani kibichi.

Sahani imo mezani glasi iliyoko na juice ndani iliyowekwa limau kando kando, sahani imo na viazi karai pamoja na mihogo iliyopakwa pilipili na bakuli lenye mchuzi.

Sehemu zilizochomwa na kuwekwa kwenye vijiti vyebamba virefu, zimo kwenye meza iliyoundwa na mabati. Kandokando mkiwamo na beseni lenye rangi ya samawati na chupa iliyoko na pilipili yenye rangi ya kunde.

Vyakula vimo kwenye sahani nyeupe iliyowekwa mezani kando, kukiwa na bakuli ya mabati iliyo na rojo yenye rangi nyekundu, sambusa kwenye umbo la pembe tatu zikiwamo kwenye mezani pamoja na viazi karai.

Mikebe uliowekwa ubuyu ndani uliorangi nyekundu kijani na kamba iliyopita ya rangi ya manjano.

Kando ya ufuo wa bahari mna miti yenye matawi ya kijani yakiwa na mabanda yaliyojengwa kutumia miti na kuezekwa makuti ikiwemo banda liliyoezekwa kitambara cheupe. Kando yake mna miti ya minazi mirefu yenye matawi ya kijani.

Sufuria yenye maziwa iliyo vimba, maji yakiwa kijani na mapofu na madonge meupe meupe ndani.

Ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi yumo kwenye zizi, akiwa amefungwa kamba mguuni, akikamwa na mwanaume aliyevalia shati lenye rangi ya samawati na ndoo iliyojaa maziwa yenye rangi ya samawati. Kando mna ng'ombe mwingine mwenye rangi nyeusi anayekamwa mwanamume aliyevalia shati lenye rangi nyekundu.

Mikungu ya ndizi mbivu imo kwenye soko ikiwa ya rangi ya kijani. Kandokando mkiwa na mfuko wenye rangi ya samawati na watu wakipakia mikungu ya ndizi kwenye lori lenye rangi ya samawati, na lori lenye rangi ya kijani.

Wadudu wengi wadodo wadogo wamo kwenye meza iliyojaa barafu juu yake mkiwemo taa zinazo mulikia samaki. Chini mna makabati yaliyo na milango midogo midogo na ukuta uliopakwa rangi ya samawati.

Ulioshikilia madafu yaliyokatwa ndani yakiwa nyeupe na maji, kandokando mkiwa na madafu mengine yasiyokuwa yamekatwa yako kwenye meza na ukuta ulio wa rangi nyeupe. Mtu akiwa kando aliyevalia shati lenye rangi nyeupe.

...vimo kwenye sahani za mabati. Ikiwemo biriani kutokana na mchele pamoja na pilau iliyowekwa vipande vipande ya cucumber juu, kando yake mkiwa nyama zenye mchuzi.

Iliyokatwa vipande vipande na kuwekwa kwenye vijiti vya mamba, imo kwenye moto inaendelea kuiva. Inapendeza ikiwa katika rangi inayovutia sana. Jiko lililo na mistari nyeusi.

Vyakula vimo kwenye sahani zilizowekwa juu ya meza ikiwemo sahani yenye rangi nyeupe, kando kando mkiwa na sambusa, kaimati, wali uliopikwa kwa kutumia dengu za kijani.

Mwenye uso mweusi na mkia mrefu yumo kwenye mti mrefu, mkubwa mnene. Kando kando mkiwamo miti midogo iliyo na matawi ya kijani. Anga ikiwa yenye mwangaza.

Sufuria iliyo na maziwa yaliyoganda yaliyotenganishwa maji na maziwa kando. Yakiwa yenye rangi nyeupe yaliyoekelewa kwenye nyavu nyeupe kwenye sufuria ya mabati.

Migomba midogo yenye matawi ya kijani imo kwenye shamba lililolimwa ikiwa na milingoti na miti iliyokauka, ikiwa imezungukwa na miti yenye matawi ya kijani.

Aina ya biriani kimo kwenye sahani nyeusi juu ya meza, kikiwa imetengenezwa kutumia mchele, viazi na rojo ya nyama, kandokando mkiwa na vitunguu na tunda la avocado .

Chakula kinachofahamika kama biriani kimo kwenye sahani ya mabati juu ya meza kilichoko na rojo pamoja na kabeji iliyochanganywa na karoti.

Kimo kwenye meza ndani ya sahani nyeupe na alama nyeusi, kikiwemo na mchuzi wa samaki pamoja na kijiko kwenye wali.

Chakula chenye rangi ya kuvutia kimo kwenye sahani nyeupe kinachojulikana kama sambusa zilizotengenezwa kutumia unga wa ngano, zilizojikunja kwa pembe tatu.

Watu na vibakuli vimo, vimezani vikiwa na vitumbua ambavyo ni viazi karai, pamoja na sahani ilioko na maua yenye rangi nyeupe na mistari meusi, bakuli zenye glasi zikiwa na mchuzi na vijiko ngani.

Viazi vilivyowekwa kwenye karatasi nyeupe yenye maandishi meusi vikiwa vimepakwa pilipili yenye rangi nyekundu kwenye sahani.

Kilichotengenezwa kutokana na kamba za mgomba kimo kwenye sakafu iliyojaa mawe madogo madogo kwenye mkebe wenye rangi mwekundu na maandishi yenye rangi nyeusi ikiwemo unga mweupe ndani ya kikapu.

....Yenye madoa na mistari mieupe na manywele yaliyoinuka mgongoni, akiwa anatazama chuma yenye rangi nyeusi mbele yake. Kandokando mkiwemo na miti yenye matawi ya kijani, pamoja na nyani waliosimama kando ya nyaya.

Chakula kimo kwenye sahani nyeupe iliyowekwa mezani ikiwemo bakuli iliyoko na maharagwe na pilipili yenye rangi ya kijani. Kando mkiwamo na kitunguu kilicho cheupe na mandazi kando yake.

Mwanamke mwenye mwili aliyesimama shambani mlimolimwa akiwa amevalia shati jeusi, kando na miche yenye rangi ya kijani, nyuma yake kukiwa na migomba.

Aliyevalia viatu vyeusi na suruali ya jinsi akiwa kando ameegemea mlingoti wa mti uliokauka. Kando yake mkiwa na ndizi mbivu zenye rangi ya kijani, pamoja na miti ya migomba.

Nyumba iliyoundwa kutokana na mawe madogo madogo yenye madirisha yaliyotawanywa rangi nyeupe , madirisha yakiwa yamefunikwa pazia zenye mistari meupe na miyeusi kando mkiwa na mifereji wenye ukuta na miti yenye matawi ya kijani.

Barabara ya lami yenye mstari nyeupe kando ikiwemo nyasi zenye rangi kibichi na miti yenye matawi ya kijani kibichi, kando mkiwa na nyumba zilizojengwa na kuwezekwa mabati.

Mwenye rangi nyeusi aliye tabasamu amebeba vyakula kwenye trei ikiwemo wali na nyama kando, mna bahari na nyumba iliyopakwa rangi nyeupe.

Ndege aina ya kaa aliyepasuliwa katikati na kutengenezwa kuwa kitoweo, kawekwa ndani ya sahani nyeupe kando yake mkiwa limau, tomato na pilipili.

Vitumbua zimo kwenye sahani yenye rangi nyeupe iliyowekwa mezani. Vitumbua vilivyoundwa kutokana na unga wa ngano na tende zilizoviringwa na kuwekwa ndani ya unga huo.

Ulioiva unawekwa limau, umewekwa pilipili. Kunao mhogo ulio mbichi kando ya meza. Limau zingine zimo kando kando ya meza karibu na kibakuli kilicho na rangi ya maji.

Sahani yenye rangi ya kijani imo kweye meza iliyo na chakula aina ya Mbaazi, zilizowekwa tui la nazi ikiwemo na mchele ulioviringwa na kuwekwa kando kando pakiwemo na tawi.

Kikaango kimo motoni na mafuta ndani yaliyo moto ikiwa inakaranga viazi vilivyokaushwa na kuwekwa kwenye sahani nyeusi.

Aina ya samaki wa kamba wako kwenye sahani nyeupe kando yake ikiwamo mchele uliyoviringwa na limau zilizokatwa vipande viwili pamoja na supu iliyoko katika bakuli.

Mwanamke aliyevalia nguo yenye rangi nyekundu na kilemba kichwani. Mkono wake ukiwa kwenye ndizi zilizoiva na rangi ya manjano.

Jumba lililoezekwa mabati, na lenye nguzo, zilizojengwa kutumia sementi. Zikiwamo ng'ombe nyingi ndani zilizo na vidude vyenye rangi ya manjano kwenye masikio. Ng'ombe zenye rangi nyeupe na madoadoa nyeusi.

Vyakula vimo kwenye sahani nyeupe ikiwamo nyama zilizo chomwa na kuwekwa kwenye vijiti vilivyo kauka vyebamba, kando mkiwa na viazi vilivyo karangwa kutumia mafuta na tomato zilizo na rangi nyekundu.

Wawili waliosimama kandokando ya pikipiki iliyoko na mageleni ya maziwa iliyotengenezwa kutumia mabati. Mmoja akiwa ameshikilia geleni moja akiweka maziwa kwenye geleni jingine.

Mkungu wa ndizi umo juu ya keria ya gari lenye rangi nyeupe na mistari nyeusi. Kando mkiwa matawi ya migomba yaliyowekwa chini ya mikungu ya ndizi mkiwamo mti mkubwa yenye matawi ya kijani kando kando ya gari.

Mwanamke ameshikilia samaki kwa mkono wake kutoka kwenye mkia kichwa kikitazama chini huku akitabasamu usoni akionyesha meno yake.

Za maziwa zenye kuundwa kwa mabati zimo nje ya jengo lililopakwa rangi ya manjano na milango yenye rangi ya kijani kibichi. Mtu akiwa kwenye mlango amevalia nguo nyeupe na kofia nyeupe kichwani, kando yake ikiwa mtu aliyevalia nguo nyeusi.

Kando ya ufuo wa bahari palipo hoteli ya vigae vyeupe, miti ya minazi ikiwa kando, anga ikiashiria kunyesha kwa mvua kubwa mda usiokuwa mrefu.

Nyeupe iliyoko mezani imo na chakula ikiwemo wali ulioundwa kwa umbo la duara. Kandokando mkiwa na kipande cha limau na samaki aliyowekelewa mchuzi wa tomato juu.

Wanawake wamo sokoni wakiangalia nyama zilizochomwa na kuwekwa kwenye vijiti vyembamba. Kando mna bakuli yenye rojo ya pili pili ikiwemo sahani nyeupe kando yake.

Aliyevalia kofia kichwani na shati la samawati lenye vidoli vya rangi nyeupe nyuma. Akivalia suruali yenye rangi nyeusi akiwa barabarani. Kando yake nyasi zenye rangi ya kijani na miti mirefu yenye matawi ya kijani.

Vitumbua vimo kwenye sahani ziliziwekwa kwenye tray ya manjano, sahani zenyewe zikiwa zimeundwa kutokana na mabati, kikombe cha chai kimo kwenye sahani ndogo yenye rangi nyeupe na kijiko kando.

Mkungu wa ndizi mbivu iliyoko kwenye mgomba wenye matawi ya kijani kibichi. Matawi yakiwa na mstari mistari upande upande, ikiwamo na alama nyeusi kwenye ndizi mbivu.

Waliochomwa wamewekwa kwenye vijiti vilivyokauka vyembamba kando yake mkiwemo na chupa iliyoko na rojo yenye rangi nyekundu na kando mna chupa ingine iliyo na kifuniko chenye rangi ya samawati.

Aliyevalia kofia yenye rangi ya samawati na nyeupe. Aliyevalia viatu vyeusi, anakama ng'ombe aliye na rangi nyeupe na nyeusi, akiwa amefungwa nyororo kwa nyuma.

Aina ya nyama zilizochomwa zimewekwa kwenye sahani zikiwa zimewekelewa matawi ya kijani juu yaliyokatwa. Kandokando mkiwa na sahani muundo wa kijiko yenye rangi nyeupe ikiwa na tomato zenye rangi nyekundu.

Zimo kwenye sahani zilizowekwa kwenye tray . Sahani zilizo na rangi nyeupe ikiwamo wali uliopikwa wenye rangi nyeupe pamoja na samaki aliyowekwa rojo yenye rangi ya manjano.

Vimo kwenye meza ikiwemo sambusa, bhajia na viazi karai. Mwanamke kando ya meza aliyevalia shati jekundu na maandishi meupe.

Mwanamume mwenye asili ya kiarabu amo dukani akiwa ameshikilia simu kwenye mkono akiuza nafaka kama vile viazi, maharagwe, manjano, dengu.

Kando kando mwa ufuo wa bahari wenye miti ya minazi yenye rangi ya kijani na mchanga mweupe na nyasi yenye rangi ya kijani, anga ikiwa shwari.

Eneo lenye miti ya kimatawi ya kijani pamoja na nyasi zenye matawi marefu marefu uchafu wa miti zilizokauka ukiwa umejikusanya kwa pamoja kando, mkiwamo na mti mrefu wa mnazi.

Ng'ombe wa maziwa aliye na rangi nyeusi na nyeupe amefungwa kwa nyororo nyuma yake akiwa mtu amesimama kando amevalia glovu mkononi.

Aina ya ndovu wamo kwenye nyasi zilizo na kijani kibichi. Kwa mbali, kukiwamo na miti mikubwa yenye matawi ya kijani ikiwamo illiyokauka.

Wamo kwenye meza ya simiti wakiwa juu ya magazeti na kikombe chekundu kimo kando pamoja na beseni yenye rangi ya kijani.

Wakiwamo aliyesimama ameshikilia mti mrefu wenye kukauka akiwa amekanyaga nafaka zilioko katika gunia. Mwanamke aliyekaa, akiwa amejifunga kilemba kichwani na kanga kiunoni. Mwanaume aliyekando aliyevalia nguo ya kijani akiwa amechuchumaa akitazama nafaka.

Vyakula vimo mezani kwenye sahani za aina mbili, kunayo sahani ya kibati iliyowekewa viazi karai na ingine ikiwa na maandazi. Kando mna kikombe cha chai.

Kiko kwenye sahani nyeupe ikiwemo wali na bakuli iliyowekwa supu. Kando kuna kamba na kachumbari pamoja na pilipili na limau.

Vimo kwenye sahani nyeupe zilizowekwa kwenye trey iliyo juu ya meza. Vyakula ikiwa biriani iliyoundwa kutokana na wali, tomato , rojo na mayai yaliyochemshwa. Sahani iliyofuata ikiwa na sambusa zilizo kwa muundo wa pembe tatu.

Sahani nyeupe imo mezani na chakula ikiwamo viazi karai, ndimu zilizokatwa kwa mapande mapande, nyama zilizochomwa na kuwekwa kwenye vijiti ikiwamo chapati.

Watu wamo wamesimama wengine wakiwa wanapolea. Kunaye aliyevalia kanzu nyeupe na kofia kichwani. Mchuuzi amevalia shati lenye rangi ya manjano na madoadoa meusi.

Barabara iliyo na msitari mweupe, kando yake kunayo miti yenye matawi ya kijani iliyo na muundo ya miavuli pamoja na mnazi.

Kwa mnamo uzwa vitungu, tangawizi, maharagwe yaliyomo kwenye vikapu manjano, dagaa njugu.

Ukuta wa matofali ya fenesi umo na rangi nyeupe yenye maandishi nyeusi na mti yenye matawi ya kijani kando yake ikiwemo na mti wa mnazi.

Imo kwenye meza iliyo na chakula, samaki akiwa amewekelewa karoti zenye rangi ya machungwa, kando mkiwa na kijiko na mchele ulioiva. Kando ya chakula ikiwemo mboga za majani pamoja na mchuzi.

Chakula aina ya pilau kilichopikwa kina wali, viazi ziko kwenye bakuli yenye rangi nyeupe zikiwemo na vijiko kando yake ikiwa na kachumbari.

....lililo wazi lililoko na matawi ya kijani kando mkiwa na mti iliyoko na majani. Kando yake kuna banda lililojengwa kwa kutumia mti iliyokauka.

...Yaliyochongwa yako juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao zilizozeeka kandokando mkiwa na kitambara kenye rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu zikiwamo limau zilizoko kwenye mfuko wenye rangi ya manjano na mitungu meupe iliyo chini ya meza.

Kwa mikubwa na mengine midogo imo kwenye shamba lililolimwa, lenye mchanga mwekundu. Migomba iliyo na matawi yenye rangi ya kijani kibichi. Miti iliyokauka ikiwa kandokando ya migomba. Na kando mkiwamo na miti yenye matawi ya kijani kibichi.

Kando ya ufuo wa bahari, mna takataka zilizojikusanya mafungu mafungu ikiwa zenye rangi nyeusi kando yake, mkiwa na miti mirefu yenye matawi ya kijani, miti ya minazi ukiwa umejengwa majengo yaliyopakwa rangi nyeupe na madirisha yenye vyoo.

Vyakula vimo kwenye sahani zilizowekwa kwenye trei ikiwamo juisi, samaki, viazi vilivyochomwa kwa mafuta pamoja na kachumbari ikiwamo na mchuzi na chapati.

Cha samaki aliye pakwa manjano yumo kwenye sahani yenye rangi nyeupe ya maua maua. Kando kuna limau na kibakuli chenye rangi ya maji kiliko na chumvi ndani.

Mwanamke aliyevalia aproni na shati jeupe ameshikilia ndizi mbivu kwenye mgomba ikiwemo migomba ingine kando kando yake kwenye shamba lililolimwa.

Yakimo kwenye sahani nyeupe iliyo wa muundo wa samaki iliyowekelewa kwenye zulia ya meza yenye rangi nyeusi, kijiko kikiwa kando kando ya sahani. Samaki amo kwenye sahani kando yake ikiwa bakuli iliyo na mchele mweupe, kando ikiwemo mboga yenye rangi ya kijani na limau zilizokatwa vipande viwili.

Viboko wakiwa wanakula kwenye mawe. Kando kuna nyani, anayekaribia kwenye chakula na nyasi ya kijani kwenye ardhi.

Mwanamme aliyevalia nguo nyeusi yenye mistari mekundu na vifunguo vyeusi, anachoma samaki akitumia kijiko kilichoko na matundu matundu.

Zipo kwenye sahani ya mabati vikiwemo vibakuli vidogo vidogo vilivyo na maharagwe ya nazi na mchuzi wa kijani pamoja na maandazi, limau na viazi karai.

La maji kandokando mkiwa nataka zilizojikusanya makundi makundi, ikiwamo mtu aliyevalia shati lenye rangi nyekundu. Na nyumba zipo kandokando zilizoelekezwa mabati ikiwamo miti mkubwa yenye matawi ya kijani.

....ya mtu aliyevalia nguo nyeusi akiwa ameshikilia mahindi kwenye mkono na mahindi mengine yakiwa chini kwenye sakafu karibu na miti iliyokauka.

Wanawake walio kwenye soko wamekalia vyeti huku wakiangaliana wanapouza dagaa. Mwanamume amesimama akiwa ameshikilia kichwa akitazama wanawake. Kando yake mnanunua zilizoanikwa.

Anayetazama kando akiwa amevalia shati jeusi, mbele yake kukiwa viazi vilivyokarangwa pamoja na maandazi na nyama zilizowekwa kwa vijiti virefu vyembamba. Kando kuna mtu aliyevalia shati lenye rangi nyekundu na mistari meupe.

Vitumbua vimo mezani kwenye sahani nyeupe ikiwemo kikombe chenye rangi nyeusi kando na mkono uliyoshikilia sahani yenye pete kidoleni yenye rangi nyekundu.

Zilizobeba geleni za maziwa zimo kandokando ya jengo, moja ikiwa chini ya jengo karibu na nguzo. Mwanamume akiwa amesimama aliyevalia koti lenye rangi ya manjano na suruali yenye rangi nyeusi.

Mkono umeshikilia kijiko kilichoko kwenye mafuta. Upande mwingine, mkono umeshikilia bakuli lililo na chakula ndani. Kando mna sinia iliyojaa matobosha na mkebe mweupe umo kando.

Kando ya ufuo wa bahari ikiwamo na takataka zilizojikusanya kimakundi makundi tofauti tofauti ikiwemo takataka zilizo na nyasi zenye rangi ya kijani.

Nazi yamo kwenye pakacha ilhali mbegu zimo chini kwenye meza, zingine zikiwa kijiko kilichoundwa kwa kutumia mti na zingine zikiwemo kwenye bakuli ilikua na uji.

Zilizowekwa kwenye sahani za mabati zilizowekwa kwenye meza yenye rangi nyeupe zikiwa zina makaratasi yenye rangi nyeupe yenye kuandikwa kwa nambari zenye rangi nyeusi.

Aina ya wali ikiwa kwenye sahani nyeupe iliyoko juu ya meza, ikiwemo nyama na kando mna chupa yenye rangi nyekundu na mkoba wenye mstari mweusi, kando mkiwa na juisi ya machungwa.